Maktabani ambapo kuna watu ambao wako kwenye shughuli ana harakati za kutafuta vitabu ambavyo wanazihitaji kuzisoma. Kuna mtu ambaye amevaa nguo nyakundu na hao wengine wamavaa nyeusi.

Hili ni tangamano la watu wengi haswa vijana ambao wanaweza kuwa wametangamana mahali hapa ili kupashwa ama kuelimishwa kuhusu swala fulani ambalo linaweza kuwasaidia kwenye maisha yao.

Chumba kidogo kilicho na mlango uliofunguka, ndani mna kiti ya plastiki, meza nyeupe, kitanda kilicho na godoro kubwa na blanketi iliyotandazwa juu.

Darasani ambapo kunaonekana mwanafunzi na mwalimu wake. Mwalimu ako kwenye harakati ya kumwelezea huyu mtoto ambaye anaweza kuwa na uwezo wa kutoelewa kwa hivyo mwalimu anachukua jukumu la kumweleza ili aweze kuelewa.

Shuleni ambapo kuna wanafunzi wawili; mmoja wa kike, mwingine wa kiume ambao wako kwenye darasa lao wamekalia meza zao ambao wanaonekana kuzungumza kwa njia ya mikono. Kwa ujumla, ni watoto ambao wenye ulemavu.

Kuna watoto ambao wako kwenye maktaba ambao wanasoma kitabu ambacho wanaongozwa na mkubwa wao katika kusoma kitabu. Kwenye hii maktaba kuna vitabu aina tofauti tofauti na tena vitabu vingi sana.

Kijana mdogo sana ambaye amevalia nguo nyeupe na nyekundu ako kwenye harakati ya kupiga piano. Kwa umbali ni kijana anayekaa mlemavu na anakaa kuipendelea hii kazi ya kupiga piano.

Mtoto mdogo aliye ndani ya chumba akisoma akitumia vinyago vilivyo na umbo tofauti tofauti kuashiria alfabeti mwalimu akimwongoza.